Daktari wa meno wa kiume aliyevaa mavazi ya hospitali ya samawati na barakoa, anamwangalia mgonjwa wa kike mdomoni kwa kutumia kifaa maalum, cha kitibabu, pembeni muuguzi wa kike aliyevaa nguo za hospitali nyeupe na barakoa, anamshikia taa ili kumsaidia kuona vizuri, wote wawili wanaonekana makini katika kutoa huduma bora za meno.

Katika chumba cha hospitali madaktari wawili wamevaa barakoa na glavu za kinga. Mmoja wao anampima mgonjwa ambaye amelala chali juu ya kitanda mdomo wake ukiwa wazi. Daktari wa pili anasimama pembeni akifuatilia kila hatua kwa makini. Mazingira ni safi, tulivu na ya kitaalamu yakionyesha umakini wa hali ya juu katika kutoa huduma za afya.

Mzee huyu ameketi chini huku daktari aliyevalia koti jeupe ya kidaktari na barakoa anamchoma sindano kwenye mkono wake wa juu. Muonekano wake unaonyesha ujasiri na kukubali matibabu hili ni tukio la huduma ya afya huenda ni chanjo au matibabu ya kawaida.

Hospitali ya kaunti ya Ahero imezingirwa na mafuriko na maji yanaonekana yakiingia kupitia mlango wa kuingilia. Maji hayo ni mingi na inaenea kwa haraka inatishia usalama wa wagonjwa na wahudumu waliopo ndani. Mazingira ya hospitali higo imeharibika na hali inayoonekana kuwa ya dharura na inahitaji msaada wa haraka.

Jangwa kavu na lisilo na uhai linaonekana likitanda hadi upeo wa macho. Ardhi ikiwa na nyufa na vumbi nyingi. Katikati ya ukame huo ngamia imelala chini bila uhai, mwili wake ukiwa umelala upande mmoja kana kwamba amesalimu amri kwa mazingira ngumu.

Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu ameketi, huku akimshikilia mtoto wake kwa upendo, muuguzi aliyevaa nguo nyeupe anamkaribia mtoto kwa utaratibu, akimpatia chanjo ya matone kwa mdomo, wote wanaonekana kuwa makini, wakihakikisha afya ya mtoto inalindwa.

Daktari anamtazama mwanamke kwenye sikio lake kwa kutumia kifaa maalum cha kitibabu cha kuchunguza masikio, mwanamke huyu ameketi kimya huku daktari akizingatia kwa makini hali ya ndani ya sikio. Zoezi hilo linafanyika katika mazingira ya kiafya likiwa na sehemu wa uchunguzi wa kawaida wa matibabu.

Chupa tatu za dawa za asili zimepabgwa kwa m0angilio mzuri juu ya meza safi. Kila chupa imeandikwa calcium ikiashiria kuwa ni virutubisho vya kiafya vinavyosaidia kuimarisha mifupa, meno na mfumo wa mwili kwa ujumla.

Moto mkubwa wa msitu unateketeza miti kwa hasira huku ukisukumwa na upepo mkali unao zidi kuchoche, miyale ya moto inaruka juu na moshi nzito wa giza unaofunika anga ukifanya kuwa ngumu kuona mbele manthali yote yanaonekana kutishiwa miti ikishika moto moja baada ya nyinine na hakuna dalili ya moto huo kudhibitiwa hivi karibuni.

Eneo hili linaonekana kama eneo pweke, ardhi ni kavu ya vumbi na hakuna ata nyasi ya kijani wala majini kwenye mti ulionyauka. Mwanamke Muislam amesimama kimya katikati ya mazingira haya akiwa anatazama mbele kwa utulivu uliochanganyika na tafakari.

Mzee mmoja aliyevaa barakoa amefumba macho kwa utulivu huku daktari akimchoma sindano kwenye mkono wake wa juu. Mwonekano wale unaonyesha ujasiri na kukubali matibabu. Hili ni tukio la huduma ya afya huenda chanjo ama matibabu ya kawaida.

Kliniki ya watoto inaendelea na daktari aliyevaa proni na barakoa anampa mtoto chanjo ya matone ya mdomoni huku mama yake akimshikilia kwa utulivu, madaktari wengine wamesimama karibu wakiwa wamevaa aproni na barakoa pia nao, meza iliyo mbele yao imejaa machupa za dawa na vifaa vya chanjo.

Wanawake wawili wanasimama kwenye barabara wa mtaa wa vitongoji, mmoja wao ameshikilia kipaza sauti kidogo cha kubebeka. Wamevalia mavazi ya kawaida na wanaonekana kuwa na lengo maalumu, huenda wanafanya uinjilisti au wanatoa ujumbe wa aina fulani kwa wapita njia. Wanasimama kwa utulivu wakiwa na mtazamo na lengo la mawasiliano.

Mwanamke ameketi kwenye kitanda cha ward ya uzazi akiwa amembemba mtoto mchanga kwenye mikononi mwake. Anaonekana kuwa amejifungua hivi karibuni akimwangalia mtoto wake kwa upendo na utulivu. Yuko peke yake katika chumba kimya kikiwa kimetawala na uso wake unaonyesha mchanganyiko wa uchovu na furaha.

Mkono uliovaa glavu za kijani unashikilia chupa cha dawa iliyoandikwa homa ya manjano pamoja na sindano moja. Chupa hio imefungwa vizuri na maandishi yako wazi, yakionyesha aina ya chanjo. Sindano imeshikiliwa pamoja na chupa hio kwa udhabiti.

Mapokezi ya kliniki ya meno yanaonyesha counter kubwa ya mapokezi ilioandikwa huduma ya meno. counter hiyo imeundwa kwa uimara imewekwa mbele ya chumba kikubwa cha kuingia. Juu ya ukuta nyuma ya counter kuna runinga iliyowashwa. counter hiyo inaonekana sehemu rasmi ya kupokea wagonjwa wanaofika kwa matibabu.

Mwanaume mmoja ameketi akiwa ameegesha mkono wake juu ya meza. Kifaa cha kupima shinikizo la damu kikiwa kimefungwa vizuri, madaktari wawili wamesimama pembeni wakitazama kwa makini matokeo ya pressure yake yanavyo jitokeza kwenye mashine. Wote wanaonekana makini wakifuatilia kipomo hicho kwa uwanagalifu.

Watu wengine wamekaa kwenye viti uku wengine wamesimama wakiwa kwenye foleni, wote wakiwa wamevalia barakoa. Mhudumu mmoja wa afya anaonekana akimchoma mwanaume sindano ya chanjo ya Corona uku wengine wakisubiri zamu yao kwa utulivu. Kila hatua inaendeshwa kwa uangalifu na mpangilio.

Chupa imeandikwa Country Life Easy Iron 25mg ikiwa na vidonge vya kapusuli ndani. Maelezo mengine yaliyoandikwa kwenye chupa hio yanasema haisababishi kufunga choo, ni laini kwa tumbo na kusaidia kuongeza nguvu mwilini. Hii ni virutubisho vya madini ya chuma, vilivyotengenezwa kusaidia au kuongeza nguvu bila kuadhiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.

Mwanamke wa jamii wa maasai ameketi kwa utulivu, amevalia mavazi ya kitamaduni na mapambo ya asili. Muhudumu wa afya anampa chanjo kwenye mkono wake wa juu kwa uangalifu, huku mwanamke huyo akionekana jarisi na mtulivu wakati wa kuchanjwa.

Daktari wa meno amevaa glavu na barakoa akiwa ameinama kumwangalia mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha daktari, mdomo wa mwanamke uko wazi huku daktari akitumia vifaa maalum kukagua au kutibu meno yake kwa umakini, mazingira ni safi na ya kiafya yakionyesha huduma ya kitibabu ya meno.

Nyumba linateketea kwa moto mkali miale ikiruka juu na moshi mzito ukifuka angani. Moto umeenea kwenye paa na kuta ukisababisha uharibifu mkubwa. Hakuna watu wa karibu kuonekana na hali inaonyesha tukio la dharura linalohitaji msaada wa haraka.

Mwanaume na mwanamke wamesimama kwenye eneo lililojaa maji ya mafuriko . Huku wakizungukwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na miti , nyingi zikiwa katikati hali mbaya. Maji yamejaa hadi kwenye magoti na mazingira inaonyesha hali ngumu ya maisha katika eneo linalokabiliwa na umasikini.

Bango linatangaza kliniki ya dawa za miti shamba liitwayo Maasai likisomeka pata matibabu asili mia mia ndani na nje ya Tanzania. Limeandikwa kwa maandishi makubwa ya kuvutia ,ikiwa na picha ya dawa za asili na namba ya simu za mawasiliano kwa maelezo zaidi. Ujumbe wake inasisitiza tiba za jadi zenye ufanisi.

Ajali imetokea barabarani, ambapo lori la mafuta na gari jingine linateketea kwa moto mkali, baada ya kugongana uso kwa uso. Moshi mzito unapanda angani huku watu wakiwa wamekusanyika pembeni, wakitazama kwa hofu na mshangao. Mzingira yanaonyesha hali ya dharura na taharuki kubwa.

Kliniki ya watoto imetulia. Mama amemshikilia mtoto wake kwa uangalifu huku daktari akitoa chanjo. Daktari amevalia mavazi ya kitibabu na anafanya kazi kwa umakini. Wengine wanasubiri huduma kwa utaratibu wakionyesha mazingira ya kujali afya ya watoto na huduma bora ya kinga.

Wasichana wa umri wa balehe wamesimama karibu na meza iliyo jaa soda, wanaume na wanawake wamesimama nao wakiwa wameahika mabango yenye ujumbe wa kukomesha aibu ya hedhi. Wote wanaonekana na uso wa matumaini na mshikamano wakihamasisha ufahamu na heshima kuhusu afya ya hedhi katika jamii.

Chupa ya chanjo yenye maandishi Measles, M.M.R. na MUMPS imewekwa mezani pamoja na sindano, vifaa hivyo vimepangwa kwa usafi vikiashiria maandalizi ya utoaji wa chanjo ya kinga, dhidi ya magonjwa ya virusi, mazingira ni safi na ya kitibabu.

Daktari anachora rangi kwenye kidole cha mwisho cha mtoto. Ishara kwamba tayari amepokea chanjo. Ingawa daktari hana glavu tendo hilo linaonyesha kuwa ni zoezi la chanjo au kinga na mtoto anaonekana mtulivu huku akishirikiana.

Watu wamesimama kwenye mstari wakisubiri kupokea msaada wa chakula na bidhaa vya nyumbani. Vifurushi vya msahada vimepangwa ardhini na wasambazaji wanawapa moja kwa moja mikononi. Mazingira yanaonyesha hali ya utu ,mshikamano na msahada kwa waliyohitaji.

Juu ya meza kuna boksi la dawa limeandikwa Azithromicin miligramu mia tano, boksi hilo limefungwa vizuri na pendeni pake kuna vidonge vichache vya rangi nyeupe vvilivyo pangwa kwenye lebo ya plastiki, maandishi ya boksi yanaonyesha aina ya dawa na kiwango chake cha matumizi.

Mwuguzi huyu anahudumia watoto wachanga waliowekwa kwenye vioto ndani ya kitengo cha huduma maalum kwa watoto wachanga. Vioto hivyo vimepangwa kwa mpangilio mzuri kila moja kikionekana kumhifadhi mtoto mchanga kwa uangalizi wa hali ya juu.

Timu ya ujenzi imekusanyika kwenye jengo lililoharibika wakitazama kwa makini mabaki ya ukuta na sehemu zilizoporomoka. Wamevaa kofia ngumu na jaketi nyeusi wakionekana kuwa katika zoezi la ukaguzi au tathmini ya uharibifu. Hakuna shughuli ya ujenzi inayoendelea. Ni uchunguzi wa hali ya eneo hilo.

Nyumba hii ya jagi imejengwa kwa nyasi na matawi huku kuta zake zikiwa zimefunikwa na kitambaa kikubwa. Kando yake kuna mtungi wa plastiki ya manjano na mazingira ya vichaka vikavu yakionyesha hali ya ukame. Nyumba hii ipo eneo la vijijini lisilo na watu waonekana karibu.

Wahudumu wa afya kutoka USAID wamevaa mavazi meupe, glovu nyekundu, barakoa na buti nyeusi za mipira. Mmoja wao anashika container la kunyunyiza na kusafisha machela kwa dawa maalum. Wengine watatu wamesimama karibu wakiangalia kwa makini hatua hiyo ya usafishaji.

Mwanamke mjamzito amelala kwa utulivu juu ya mkeka huku mkunga akimfanyia uchunguzi wa mwili kwa kutumia mikono yake kuguza tumbo. Mkunga huyo anaonekana mzoefu akitathmini maendeleo ya ujauzito kwa makini na kwa upole. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijijini ambapo huduma za uzazi hutolewa kwa njia ya kitamaduni.

Wanawake wawili wanaonekana wakishona barakoa uku mbele yao kukiwa na rundo la barakoa zilizokwisha tegenezwa. Wote wawili wamevaa barakoa kama sehemu ya tahadhari ya kiafya. Mazingira ya kazi yanaonyesha jitihada za kutegeneza vifaa muhimu kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa.

Kuna magari mawili ya tukutuku pamoja na bodaboda inayombeba abiria katika eneo lililojaa mafuriko mazito. Maji yamejaa hadi kufunika sehemu kubwa ya barabara na inaonekana kama tukutuku hizo zimekwama au zinashindwa kupita kwa urahisi. Bodaboda ikiwa na urefu wa kuvuka maeneo ya maji, inaendelea mbele kwa tahadhari huku abiria wake akiwa amejishikilia kwa makini.

Nyumba hili linaonekana kuwa ni la mganga au daktari wa kienyeji. Kuna chupa linaloonyesha kiuwevu cha hudhurungi pamoja na mashada mingi ya mashaba yaliyo na shanga zilizofungwa shingoni. Juu ya sinia kuna wembe kadhaa, majivu na vifaa vingine vinavyoashiria shughuli za tiba za jadi. Mazingira haya yanatoa hisia ya mchanganyiko wa imani na tiba asilia.

Mama ameketi kwa utulivu akiwa amemshikilia mtoto wake kwa uangalifu mkononi mwake. Muuguzi aliyevalia barakoa na glavu anampatia mtoto sindano kwenye paja akitekeleza jukumu lake kwa umakini na huruma .Wote wamevaa barakoa wakionyesha uzingatiaji wa viwango vya usalama wa kiafya katika utoaji wa chanjo au matibabu ya msingi kwa mtoto.

Mwanamke amembeba mtoto kifuani kwa leso huku akiwa amefunga dumu ya maji ya manjano mgongoni. Mbele yake, yuko mwanamke mwengine na wote wanaonekana kana kwamba wametoka kisimani au mtoni kuchota maji. Mazingira yanaonekana kuwa makavu, huenda ni eneo linalopata maji kwa shida.

Bango hili lina picha za watu wanaoumia kutokana na maumivu ya kichwa. Imeandikwa kwa herufi kubwa, suluhisho la maumivu ya kichwa la siha, ikiahidi tiba ya kila aina ya maumivu ya kichwa pamoja na matatizo ya kizunguzungu wa mara kwa mara. Pembeni kuna chupa ndogo ya dawa na maelezo ya mawasiliano ya doctor Ismael, anayetoa huduma hiyo.

Mwanaume huyu amevaa barakoa nyeupe akilima pamoja na aproni jeupe, ishara ya kuchukua tahadhari wakati wa kazi ya kunyunyizia dawa, amebeba container la dawa mgongoni na ananyunyizia mimea shambani kwa uangalifu mkubwa, hii ni sehemu za juhudi ya mkulima kulinda mazao dhidi ya wadudu waharibifu na magonjwa ya mimea.

Mahali hapa ni mtaa wa mabanda, mabanda mingi yamejengwa kwa mabati chakavu yakiwa yametawanyika na kuchakaa vibaya. Uharibifu kwa kila upande, ukuta zimebomoka, paa zimelegea katikati ya hayo yote kuna majengo ya ghorofa lakini hata hilo limejengwa kwa haraka na bila viwango bora, ni taswira ya mateso matumaini na mchanganyiko wa mji unaokuwa bila mpangilio.

Daktari wa meno wa kiume amesimama huku akiinua jino lililong'olewa akilionyesha baada ya kulitoa. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha matibabu akiwa amelingama nyuma mdomo wake bado uko wazi. Hali inaonyesha kuwa kung'oa jino kumekamilika na daktari anaonyesha mafanikio ya zoezi hilo.

Wauguzi wanahudumia watoto wachanga walioeka kwenye vioto ndani ya kitengo maalum kwa watoto wachanga. Wauguzi wanaonekana wakiangalia hali ya watoto hao makini wakihakikisha anapokea joto sahihi hewa safi na uangalizi wa kitibabu wanaoitaji ili kuedelea kukuwa vyema.

Mwanaume mmoja amesimama nje ya choo cha uma akiwa ametega macho mlangoni kanakwamba anamsubiri mtu atoke. Choo hicho kimejengwa kwa ustadi kikiwa na milango imara na rangi safi. Mwonekano wake inaonekana wa kisasa unauashiria huduma inayotunzwa vizuri.